Tunaona wanafunzi watatu wakishirikiana ili kupata mafunzo au elimu ya kidijitali mtandaoni, pia wako na tarakilishi ambayo wanatumia katika kufadhili elimu hiyo.

Mwalimu anatumia ah, mwalimu anafundisha mahitaji maalum, wanafunzi wa mahitaji maalum kutumia vidole katika mawasiliano yao.

Tunaona mtu mzima akishirikiana na mtoto kuhusu elimu ya mahitaji maalum kwa kutumia tarakilishi ya mkononi.

Tunaona mwanafunzi kiziwi akipokea elimu ya mahitaji maalum kutoka kwa mwalimu wake.

Tunaona watu wawili wazima wakishirikiana na mtoto mmoja katika elimu ya mahitaji maalum huku wakipaka rangi.

Tunaona mwanamke na mwanaume wakielezana kuhusu elimu ya mahitaji maalum, wakitumia ishara na vidole.

Tunaona watoto wengi walio na mahitaji maalum ya kimwili, wakipokea mafunzo ya mahitaji maalum.